Wanawake wawili wamevaa sketi ya rangi mbalimbali. Wanachota maji kwenye kisima cha asili. Wamebebe vyombo vya rangi ya njano na wako karibu na mlima wenye mawe.

Paketi kadhaa za dawa zimesimama na pamoja. Kila paketi ina jina tofauti kama vile magnesium max, macula, venoprotect, calcium, stress care, max, liver care max , na athresin . Kila paketi ina rangi na mchoro wa kipekee. Kuna uhusiano na matumizi ya dawa husika.

Kundi kubwa la watu, wakiwa wamekaa nje wakiwa wametangamana na mikono yao juu. Wengi wao wamevaa barakoa, inaonekana kama sherehe au mkutano mkubwa.

Meza nyekundu iliyofunikwa na chupa za dawa. zingine zikiwa zimetengenezwa kwa plastiki na glasi. Pia kuna vitabu na mifuko kadhaa vinaonekana kuwepo nje vikiwa karibu na ukuta wa matofali.

Piki piki mbili za magurudumu matatu tuktuk , zinapitia kwenye barabara iliyo na maji. Mvua kubwa imesababisha mafuriko. Abiria mmoja ameketi nyuma ya tuktuk akitumia mwavuli.

Daktari wa meno akiwa amevaa glovu za buluu. Anatumia kifaa cha kuchimba meno kusafisha jino la mgonjwa. Anatumia vifaa vyake kwa uangalifu mkubwa ili kuhakikisha afya ya meno ya mgonjwa.

Wanawake wawili, mmoja akiwa amevaa kanzu nyeupe na mwingine amevaa aproni. Wanaosha mikono. Walinzi wa usalama wako karibu na kituo cha kunawia mikono, watu hawa wote wamevalia barakoa.

Eneo hili kame kuna jengo dogo la bluu lililowekwa bomba la maji. Wanawake na watoto wamekusanyika karibu na bomba hilo wakiwa wamebeba vyombo vya manjano na kuvijaza maji. Inaonekana kuna ukosefu wa maji katika eneo hilo.

Daktari wa meno, amevaa koti jeupe, barakoa na glavu, akimtibu mteja. Mteja amekaa kwenye kiti maalum, na daktari anatumia vifaa vya matibabu kumtibu mwanamke. Wako katika chumba cha matibabu ya meno.

Mtu mzima mwenye miwani na koti jeupe labda daktari au nesi anamchoma sindano msichana mdogo. Msichana huyu amevaa shati lenye rangi na michoro zinatokea nje labda nje ya kliniki ya nje.

Mwalimu mwanamke anafundisha darasani. Akishika chupi mkononi mwake, huku akitabasamu. Bodi ya nyuma yake, ina michoro na maneno. Mwanamke mwingine ameketi na kumtazama kwa makini.

Daktari mwanaume, amevalia kanzu nyeupe anachunguza mkono wa msichana. Msichana amekaa kwenye kitanda cha hosipitali. Wote wawili wanaonekana wakijadiliana.

Daktari wa macho amevaa kinyago na tai akimchunguza mwanamke. Mwanamke huyu ameketi kwenye mashine ya kupima macho akimtazama mbele. Wako katika chumba cha hospitali.

Ardhi kavu yenye mlima. Imetawaliwa na mawe na mimea michache. Katikati kuna mti mmoja mkavu wenye matawi yaliyo wazi. Mawingu meupe yametanda angani yakionyesha kuwa hali ya hewa ni kavu.

Chupa cha glasi ya chanjo ya measles, mumps, rubela inaonekana. Kifuniko chake kina rangi nyekundu na ina ujazo wa milimita ishirini, imeandikwa live virus na ni dawa ya kutumia kwa idhini ya daktari.

Wanawake wawili wanazungumza na mtoto mdogo, mmoja amevaa kofia ya bluu na ameshika taa la mtoto huku mwingine akishikilia mikono ya mtoto. Kuna meza iliyo na picha mbele, wanaonekana kuwa katika hafla.

Muuguzi amevaa barakoa na sare ya bluu. Akiwa anajaza sindano na dawa. Nywele zake vizuri na kwa nyuma, watu wamesimama wakisubiri. Hali hii inaonekana kama mazingira ya hospitali au kituo cha afya.

Mtoto mdogo analia huku akichanjwa sindano. Watu wawili wakiwa wamevaa glavu wanamshikilia mtoto. Mmoja anampa sindano kwenye mkono na mwingine amemshikilia akimtia moyo.

Daktari wa macho akiwa amevaa miwani na koti jeupe anatumia kifaa maalum kumchunguza macho mgonjwa wake wa kiume. Nyuma yao kuna mabango yenye picha za macho na daktari anaonekana akitabasamu.

Maafisa wa msalaba mwekundu. Wanamsukuma mgonjwa kwenye kitanda cha hospitali. Wauguzi na wahudumu wengine wapo karibu, wakionekana kushughulika na dharura. Wako nje ya idara ya dharura ya hospitali.

Mwanaume amevaa mavazi ya kinga, kofia na barakoa. Ananyunyuzia dawa katika shamba la viazi kwa kutumia chombo maalum. Mavazi yake ya kinga yanamlinda dhidi ya dawa. Anafanya kazi kwa umakini ili kuzia wadudu.

Mwanamke amevaa barakoa, miwani na fulana ya njano. Akiketi kwenye meza na mwanamke mwingine anayemshikilia mtoto mdogo. Wote wanazungumza na kwenye meza kuna maji na nyaraka. Wako ndani ya hema.

Mwanamke amesimama karibu na mtoto aliyelazwa kwenye mashine ya kutunzia ya watoto incubator . Mwanamke huyo amevalia kilemba cha buluu. Hospitalini kuna watoto wengine pia katika mashine.

Mwanamume mzee amevalia shati la kitamaduni. Amesimama karibu na choo ya nje. Anashika gongo la mti. Nyuma yake kuna msitu na ndoo nyeupe.

Mwanaume amevaa koti jeupe, barakoa na glovu , anafanya kazi katika maabara. Anashikilia chupa ya dawa na anaangalia sampuli ya damu zilizowekwa kwenye chombo. Anaonekana akifanya utafiti wa kisayansi.

Wataalam wawili wa meno, wanampa huduma, mwanamke aliyelala kwenye kitanda cha meno. Wote wamevaa koti za hospitali na balakoa. Mwanamke huyu amefungua mdomo wake na wataalam wanasafisha m.,

Wanaume na wanawake wote wakiwa wamevalia barakoa wamesimama nyuma ya magunia yenye mahandishi. Wengine wamevaa sare za polisi na wote wameshikilia nyaraka. Wamesimama nje ya jengo yenye madirisha makubwa.

Daktari akiwa ameva koti nyeupe na barako ya blue anampa chonjo mgonjwa aliye keti, daktari anaonekana akijianda kumchoma shindano kwenye bega la mgonjwa, maandari yanaoneka kuwa kituo cha afya.

Watu watatu wameshika vifurushi vikubwa vya rangi ya chungwa vilivyoandikwa Zipline. Wote wamevalia makoti meupe na wanaonekana wako nje. Wanaonekana wako wakikagua vifurushi hivyo.

Mkulima amevaa vazi la kulinda , barakoa na glavu nyekundu akipuliza dawa kwenye mahindi anatumia pampu ya dawa ya manjano iliyo mgongoni mwake.

Vifaa vya matibabu viko mezani, katikati kuna chupa ya yellow fever vaccine ambayo imeandikwa live , sindano chupa nyingine mbili za glesi, chupa ndogo ya vidonge vya rangi ya kahawia na glavu za bluu.

Chupa cha glasi ya MMR, inaonekana. Kifuniko chake kina rangi ya bluu, na ina poda nyeupe ndani yake. Imewekwa lebo inayoonyesha kuwa ni, powder for injection or suspension in pre-filled syringe, . Na kwa matumizi ya IM or SC.

Daktari mwanaume akiwa amevaa koti cheupe la maabara na torch kichwani. Anazungumza na mgonjwa. Anatumia mikono yake kueleza jambo. Kuna watu wengine wamesimama nyuma yao na inaonekana ni katika kliniki au kambi ya matibabu.

Daktari wa meno, amevaa miwani maalum kwa uchunguzi na balakoa. Akimfanyia mgonjwa matibabu ya meno. Mgonjwa amevaa miwani nyekundu ya kinga na daktari anatumia zana ya kisasa ya kutoa mwanga kwenye meno.

Mezani kuna vifaa vya matibabu ikiwemo chupa ya chanjo ikiwemo measles , rubela, mumps yenye rangi ya kahawia. Kuna sindano karibu na vidonge vingine vikiwa vimepangwa vizuri.

Chupa mbili za chanjo ya MMR two zimepangwa mbele ya sanduku lake. Chupa hizo zina jina na maelezo ya chanjo ya surua, matumbwi tumbwi na rubela.

Umati wa watu umesimama kando ya daraja lililoharibiwa na mafuriko. Maji ya udongo yanatiririka chini ya daraja hilo lililoanguka. Watu wengi wametazama tukio hilo.

Kopo cheupe ya bidhaa iitwayo Muarubaini Herbal Drink. Lebo yake ya manjano ina picha ya mti, na inaeleza kuwa kinywaji hicho cha mti shamba umetengenezwa kutokana na muarubaini, pia unaofahamika kama neem au mkilifi.

Madaktari na wauguzi wanasukuma mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda. Wamevaa mavazi meupe na nyekundu. Wanasimama mbele ya ishara ya accident and emergency huku muuguzi mmoja akichunguza mgonjwa aliyelala kwenye kitanda hicho.

Majanga ya mafuriko yanaonekana yamejaa maji mengi ya kahawia ,yakifunika eneo pana la ardhi. Barabarani iliyo juu pamoja na daraja ndogo imezingirwa na maji huku miti na majengo yakiwa yamefunikwa kwa kiasi.

Mazingira yanayofanana na chumba cha kuhifadhia vitu, kuna kopu la vaselini, chupa za maji na vitu vingine vya plastiki. Katikati kuna mitungu au buyu zilizopambwa kwa shangaa za rangi nyeusi na nyekundu, na kamba nyeupe.

Chupa ya dawa ya chanjo ya polio. Imeandikwa Poliovac na inatumiwa na sindano. Chupa ina heatmaker inaonyesha kama chanjo imehifadhiwa vizuri.

Chupa cha dawa zenye jina Sol D Vitamin D cholecalciferol 10000 iu chupa ina vidonge vya dini bye rangi ya chungwa na leble inaelesa kuwa inasaidia mifupa, moyo, misuli na mfumo wa kinga ya mwili.

Mikono iliyovaa glavu za buluu inashikilia sindano na chupa ndogo ya chanjo. Chupa ina maandishi MMR VACCINE ya measles, mumps , rubella hali hii inaashiria maandalizi ya chanjo.

Mwanamke amevaa kofia ya buluu, shati la buluu na jaketi ya buluu akiumisha mtoto mchanga dawa. Mwanamke mwingine amevaa shati ya rangi ya buluu na amemshikilia mtoto. Wako kwenye chumba ambacho kina meza na watu wengine.

Mwanamke amesimama mbele ya kikundi cha wanawake wnegine walioketi. Wanawake wengi wao wamevalia mavazi ya kimaasai. Wote wanaonekana kusikiliza mwanamke aliyesimama.

Mtaalamu wa afya amevaa koti jeupe glavu na kishauvu cha jina akimsafisha sikio mwanamke mzee. Mwanamke huyo mzee amevaa kitambaa cha rangi ya buluu na anaonekana kufunga macho yake kutokana na mchakato huo.

Darasani kuna mwalimu mwanamke amesimama mbele ya ubao mweusi na kuna mwanafunzi amesimama karibu naye. Wote wamevaa barakoa. Wanafunzi wengine wameketi kwenye madawati wakifuatilia somo hilo.

Katika eneo la jengo lililoanguka, timu ya uokoaji na moto ya kaunti inafanya kazi. Wana kofia ngumu za njano na mavazi ya ulinzi. Wako katikati ya vifusi na wanachunguza eneo hilo kwa uangalifu.

Mtaalamu wa maabara ameketi kwenye dawati akifanya kazi. Anaandika kwenye daftari. Vifaa mbalimbali vya maabara na mirija ya damu viko mezani.

Mwanaume amevaa koti jeupe la maabara, miwani na glavu, akiandika kwenye daftari. Amezungukwa na vifaa mbalimbali vya maabara kama mashine, kompyuta na mirija ya kupima damu. Anafanya kazi mingi ya utafiti wa kisayansi.

Muuguzi wa kike, amevaa miwani, na mavazi ya rangi ya buluu. Anachunguza mtoto mchanga, aliye ndani ya mashine. Kuna baadhi ya karatasi juu ya mashine anamhudumia mtoto kwa makini na unyenyekevu mkubwa.

Daktari wa meno anampa mgonjwa matibabu bila malipo. Mgonjwa amelala kwenye kitanda maalum, huku daktari akimchunguza mdomo. Bango nyuma yao, inaonyesha kampeni ya huduma za meno za bure.

Nzige wengi, wanaruka hewani, na kujaribu kushambulia miti na mimea .Mwanamume mmoja, anajaribu kuwafukuza kwa fimbo ili kulinda mimea yake. Mbingu inaonekana ,ina mawingu ya blue .

Chupa ya vidonge vya IronPlus inaonekana. Kufuniko chake ni chekundu, na Label inaeleza faida zake, ikiwemo kuongeza kiwango cha chuma mwilini, kusaidia seli nyekundu za dama na kukuza uzalishaji wa nishati.

Katika eneo la mapokezi, mfanyakazi wa afya ameketi nyuma ya meza. Amevaa barakoa, anamwandikia mteja maelezo kwenye karatasi. Kuna sanitizer kwenye meza. Mteja ameketi mbele akisubiri huduma.

Pipa kubwa la maji limewekwa juu ya meza ya mbao. Pipa hilo liko kwenye kambi. Nyumba ndogo zimetawanyika karibu na pipa hilo zikionyesha watu wanakaa mazingira hayo.

Mwanamke amesimama mbele ya ubao wa darasa, akishikilia suruali ya ndani na kutabasamu. Mwanamke mwingine ameketi kando akimtazama. Ubao una michoro na maandishi.

Daktari wa meno amevaa kinyago, kofia ya buluu, glovu nyeupe na miwani maalum ya kukuza. Anamchunguza mgonjwa aliyelala chini. Mgonjwa amevaa miwani nyekundu. Inaonekana ni kliniki ya kisasa.

Bidhaa, nne, tofauti za virutubisho, vya lishe, zikiwa zimepangwa kwenye meza, ya blue , chupa hizo zina majina kama, pamentage, vitamin D 3, one restores, here comes the sun , na vitamin D3 .

Watoto wawili wameketi kwenye hazi chafu wakichota maji machafu kutoka kwenye bomba la plastiki lililovunjika. Maji hayo yanatoka kwenye mfereji uliojaa uchafu. Hali inaonyesha uhaba wa maji safi na salama.

Mwanamume mzee amevaa barakoa na nguo za rangi nyingi. Anaonekana kupokea chanjo. Mwanamke aliyevaa barakoa na fulana ya blue anampa chanjo kwa mkono wake. Kijani kidogo cha pamba kimetumiwa kusafisha mkono wake.

Ngamia amelala chini kwenye mchanga. Mwili wake umefunikwa na vumbi. Anga haina mawingu na linaonekana jua. Inaonekana ni nchi kavu.

Mapokezi ya kituo cha meno cha fine touch dental care yanaonekana na kuna mwanamke anayefikiriwa kuwa mhudumu. Amesimama akitabasamu nyuma ya dawati. Kwenye dawati kuna mabango ya malipo mbalimbali kama eazzypay .

Daktari wa meno amevaa kinyago, kofia ya buluu, glovu nyeupe na miwani maalum ya kukuza. Anamchunguza mgonjwa aliyelala chini. Mgonjwa amevaa miwani mekundu, inaonekana ni kliniki ya kisasa.

Mtu amekaa sakafuni akiwa amezungukwa na vitu vingi vya kitamaduni vinavyotumika kwa mila au uchawi. Kuna vitabu, pembe za wanyama, chupa za dawa na vitu vingine vya ajabu vimeekwa kwenye kitambaa chekundu na chausi.

Kliniki ndogo inaonekana ambapo wataalam wa afya wamemzunguka mgonjwa. Wote wamevaa koti nyeupe za daktari na mask ya uso. Meza hii iliyo katikati ina vifaa vya matibabu na wengine wanasubiri matibabu yao.

Wauguzi wawili wanatunza watoto wachanga katika wodi ya hospitali mmoja anaangalia mtoto aliyelala kwenye meza matibabu huku mwingine anashughulikia mtoto mwingine kwenye kitanda cha NICU ,kila kitu kinazungukwa na vifaa vya kimatibabu.

Watu wengi wako kwenye boat mbili ndefu, wakipitia kwenye maji ya mto. Kando ya mto, kuna nyumba zilizoezekwa kwa nyasi na miti ya ndizi. Anga ni safi na kuna mawingu machache.

Afisa wa afya akiwa amevaa glovu nyeupe na kitambulisho, anamsaidia mzee anayekaa kwenye kiti. Mzee huyo anashika chupa ndogo. Kisa kinafanyika ndani ya hema na kuna watu wengine wamesimama karibu.

Mikono miwili inashikilia karatasi yenye maelezo ya kimatibabu na tiba ya sawa. Mtu huyu ameketi kwenye kitanda, inaashiria matumizi ya dawa kulingana na maelezo ya daktari.

Pakiti ya vidonge vya manjano, kipima joto cha sebaki na miyoyo mitatu midogo miekundu. Vipengele hivi huenda vinahusiana na afya au ugonjwa wa moyo.

Boksi la dawa liitwayo Vitamin D3 yenye miligramu elfu mia tatu za colipreciferal .Boksi hii lina ambulensi tano za milimita moja kila moja ambazo zinaweza kutumiwa kwa kunywa au kudungwa sindano.

Mhudumu wa afya amevaa mavazi ya hospitali na barakoa. Anamtunza mgonjwa, mgonjwa huyu analala kitandani akiwa amevalia barakoa ya oxigeni na amefunikwa. Wote wawili wanaonekana kuwa hospitalini.

Mwanamke amekaa chini akijaza maji kwenye mtungi wa njano kutoka kwenye bomba, anatabasamu huku akifanya shughuli hiyo ya kila siku. Nguo zimeanikwa kwenye kamba nyuma yake, zikikaushwa na jua.

Mlinzi amesimama mbele ya kituo cha kunawa mikono, kilichotengenezwa kwa pipa la blue , besheni na sabuni. Mlinzi amevaa sare , kofia na barakoa, huku akitumia sabuni kunawa. Hali hii inaashiria hatua za usalama na usafi.

Mtoto amesimama mbele ya majengo yaliyobomolewa akionyesha uharibifu mkubwa. Amevaa shati ya bluu na suruali ya mistari, nyuma yake kuna mlima wa vifusi na watu wachache.

Muhudumu wa afya akiwa amevalia koti la kijani kibichi, anamdunga shindano ya chanjo mwanaume aliyekaa kweye kiti, wote wamevaa barakoa. Nyuma yao kuna foleni ndefu ya watu wakisuribi.

Mwalimu na wanafunzi wako darasani. Wanafunzi wameketi kwenye madawati. Wote wamevaa barakoa. Mwalimu amesimama mbele ya ubao mweusi huku mwanafunzi mmoja akimsaidia.

Vidonge vya rangi ya kijani vya dawa ya Ibuprofen vimepangwa kwenye pakiti. Jina Ibuprofen imeandikwa kwa herufi kubwa, nyeupe kwenye mstari wa kijani katika ya pakiti. Vidonge vya hivyo vimepakwa kwa umaridadi tayari kwa matumizi.

Kuna kundi la watu wamekaa hapo nje kwenye mzunguko, wengine wameketi kwenye viti, wengine kwenye benchi. Mwanamke mmoja aliyesimama katikati, anaonekana akizungumza nao. Nyuma yao kuna majengo kadhaa na miti.

Banda la dawa linaonekana likiwa na chanjo za Surua, Matumbwitumbwi na Rubella MMR. Pia kuna sindano na chupa zingine za dawa zimepangwa kwenye meza. Hii inaonekana kama mazingira ya hospitali au zahanati.

Daktari wa meno na msaidizi wake, wanafanya kazi ya meno kwa mgonjwa. Watu wawili wamevaa barakoa na sare za kazi. Daktari anatumia sana saa zake, huku msaidizi akishika taa ili kuangazia eneo la meno.

Watu wengi wamesimama kwenye mstari wakiwa wamevalia mavazi ya kienyeji na baadhi yao wakiwa wamebeba vyombo, baadhi ya watu wanapakua bidhaa kutoka kwenye gari nyeupe, huenda wamekuja kupokea msaada.

Mwanamke amevaa hijabu ya kijani anatazama mwanamke mwingine aliyevaa shati nyekundu na barakoa ya buluu ambaye anatumia mfano wa taya kuonyesha jinsi ya kupiga maswaki.

Daktari mwanamke aliyevaa vazi la rangi ya buluu na kitambaa cha maua kichwani. Anachunguza mtoto mchanga. Mwanamke mwingine mjamzito amesimama kuongea na muuguzi. Chumba hiki kina vifaa vya hospitali na televisheni iliyowashwa ukutani.

Daktari au muuguzi anampea mzee chanjo wote wawili wamevaa barakoa. Muuguzi anashika pamba na mzee anaonekana akitazama mbele kwa makini.

Wafanyikazi wawili wamevalia suti nyeupe za kujikinga na barakoa na glavu. Mmoja ananyunyizia dawa kwenye sakafu kwa kutumia dawa ya mkopa, inaonekana wanafanya usafi wa kina au kuua wadudu ndani ya nyumba.

Maafisa wa afya. Wakiwa wamevaa barakoa na fulana za blue . Wanamchunguza mwanamme mzee, anayekaa kwenye kiti nje ya nyumba yake. Mmoja wa maafisa anapima joto na mwili wake, huko mwenzake, akishika faili.

Wauguzi wawili wanashikilia mapacha wawili wachanga waliovingilishwa kwa kitambaa. Watu wengine wanatazama. Inafanyika katika chumba cha hospitali chenye kitanda na madirisha lenye nondo.

Wauguzi wawili wanawatunza watoto wachanga katika wodi ya watoto. Mmoja anachunguza mtoto mmoja aliyelazwa kwenye kitanda, mwengine anahudumia mtoto mwengine aliye ndani ya mashine maalum ya kutunzia watoto.

Tangazo hili la Albaa Mujarrabu. Ni tangazo linaloeleza faida za dawa ikiwemo kuongeza nguvu na kuongeza hamu ya tendo la ndoa na linaonyesha maneno ya matatizo ya kiafya. Pia lina nambari ya simu ya mawasiliano.

Mwanamke akiwa amevaa nguo ya rangi ya pink na kilemba kichwani amekaa kitandani hospitalini. Amembeba mtoto mchanga anaonekana mwenye furaha akimtazama mtoto kwa upendo. Chumba hiki ki na kuta za rangi ya buluu na chandarua juu ya kitanda.

Daktari amevaa kinyago na stetuskopu. Anamchunguza mtoto mchanga aliyelala, kwenye kitanda cha wagonjwa. Mtu mwingine amesimama karibu akitazama. Mazingira yanaonekana kuwa hospitali au kliniki.

Jengo limebomoka na kuwacha vifusi vingi vilivyotawanyika ,watu wengi wamekusanyika wakiangalia uharibifu huo ,baadhi ya watu wanapiga picha kwa kutumia simu zao , huku wengine wakiwa wamevalia fulana za usalama.

Chupa nyingi za chanjo ya homa ya manjano zikiwa zimepangwa kwenye meza hili chupa ina kofia za njano na imeandikwa Vaccine Vibro Amiela Atenuada Doze 5. Inaonekana kama mazingira ya kliniki au mahabara.

Soko kuna mwanaume anayesimama karibu na bidhaa mbalimbali. Kuna chupa nyingi zenye vitu tofauti. Juu kuna shanga na mapambo ya kitamaduni. Mwanamke amesimama karibu na mwanaume. Kuna mwavuli wa rangi ya kahawia.

Kuna mikusanyiko mikubwa ya dawa, zikiwemo vidonge , vidonge vilivyofungwa kwenye pakiti ya chupa za madawa. Dawa hizi ,zinafanya kazi mbalimbali kama vile, kutibu magonjwa na kutuliza maumivu .

Madaktari wawili wakiwa wamevaa nguo za upasuaji na barakoa wanafanya upasuaji. Mmoja wao anatumia kifaa kidogo labda pini au kijiti akitengeneza uso wa mtu mwingine aliyelala chini ya taa hayo.

Barabara iliyojaa maji baada ya mvua imejaa maji, lori na pikipiki. Watu wanatembea katikati ya maji na mwanaume mmoja anaskiuma mkokoteni. Ambyulansi inajaribu kupitia kwenye barabara hiyo yenye msongamano.

Umati wa watu umetazama eneo la daraja lililo haribika, likiwa limejaa matope na miti. Maji ya kahawia yanatiririka kwa kasi chini. Baadhi ya watu, wakiwemo polisi wanachunguza jinsi eneo hilo lilivyo adhiriwa.

Mwanaume amevaa kofia na nguo za kijani ananawa mikono yake na mashini ya kuoshea mikono iliyowekwa ukutani anasimama karibu na sinki la kunawia mikono. Inaonekana ni eneo liliokatika uma.

Kuna mwanamke anayefikiriwa kuwa nesi amesimama karibu na kitoto kichanga ambacho kimo ndani ya mashine ya NSCU ni Unato Intensive Care Unit inayotumiwa kutunza watoto wachanga. Watoto wengine pia wamo ndani ya mashine zingine kama hizo.

Kikundi kikubwa cha watu wengi, wengi wakiwa wamevalia barakoa wamekusanyika nje, wakifurahia tukio fulani; baadhi yao wameketi kwenye viti na mikono yao imeinua juu, wote wanaonekana wakiwa na furaha.

Mhudumu wa afya amevaa kofia ya WHO na fulana. Anampa mtoto mchanga chanjo ya matone mdomoni. Mama mtoto amevaa kofia ndogo ya njano. Anashikilia mtoto. Kisa inafanyika katika hafla ya chanjo ya umma.

Kikundi cha watu wengi wakiwemo viongozi na wafanyakazi wamevalia barakoa za bluu na glovu. Baadhi yao wameshikilia zana za bustani kama zebetu na reki. Wanaonekana kuwa katika hafla ya kupanda miti au usafi.

Afisa wa afya amevaa sare ya blue na barakoa, akimchunguza mtoto mchanga aliyekaa kwenye paja la mama yake. Mama huyo pia amevaa barakoa. Inaonekana kuwa ndani ya chumba cha matibabu au clinic .

Vidonge vya dawa aina ya Risperdal vyenye ujazo wa miligramu nne, viko kwenye vifungashio viwili. Sanduku la dawa pia linaonekana likiwa na maelezo ya vidonge hivyo.

Kituo cha afya. Muuguzi anamptia mtoto mchanga sindano wakati mama yake akimshikilia. Muuguzi amevaa sare nyeupe na mama amevaa rinda la machungwa. Dirisha la chumba linaonekana nyuma.

Chumba cha osiptali, kina mgonjwa, amelala kwenye kitanda chake, mtu mwingine, amekaa kwenye kitanda kiingine, akiwa ameshika kichwa chake, kwa mikono, akionekana kuwa na, huzuni, na mawazo mengi.

Madaktari watatu wamevaa mavazi ya blue , barakoa na glovu. Wanaonekana wakimhudumia mgonjwa anayelala kwa kiti cha meno. Nyuma kuna dirisha kubwa na kiti kingine.

Afisa wa afya amevaa barakoa ya bluu na fulana ya manjano. Anachota dawa kutoka kwenye chupa ndogo hadi kwenye sindano. Hali hii inaashiria maandalizi ya chanjo labda hospitalini.

Chumba la hema linaonyesha tukio lenye watu wengi. Bango kubwa yenye mahandishi We Take Protection na utepe mwekundu wa uhamasishaji wa ukimwi umesimama katikati ikiwa na ishara ya Kenya HIV/AIDs Business Counsel. Watu wanazungumza na kutazama.

Mtoaji wa huduma za afya amevalia barakoa, anamuandikia mtoto mchanga baadhi ya maelezo. Karibu yao kuna sanduku ya huduma ya kwanza na begi lenye alama, Community Health .

Wanaume wawili wamevaa suti za njano za kujikinga, barakoa na glavu nyekundu. Mmoja anashikilia mtungi mwekundu wenye alama ya hatari. Wanafanya kazi katika mazingira ya kiwanda yaliyo na mapomba na mitungi.

Idadi kubwa la nzige wamefunika jani la mahindi. Wadudu hawa wenye rangi ya kahawia na mabawa wanaonekana kuharibu mimea. Hali hii inaonyesha kusababisha uharibifu wa mazao.

Mtaalamu wa afya amevaa koti la njano, barakoa na nguo nyeusi, akidondoshea mtoto mchanga dawa mdomoni. Mama wa mtoto amekaa karibu, amevaa barakoa na nguo za rangi nyeusi, akimshikilia mtoto kwa uangalifu.

Hili ni sanduku na ni ya damu CBD Pain Cream. Imeandikwa likionyesha ni dawa ya kutuliza maumivu yenye nguvu mara mbili na ina miligramu elfu mbili mia nne za CBD. Sanduku hii lina rangi ya machungwa na limeandikwa kuwa inafanya kazi kwa dakika chache.

Chupa mbili za chanjo ya MMR2 zimepangwa mbele ya sanduku lao. Chupa hizo zina majina na maelezo ya chanjo hiyo ya surua, matumbutumbu na lupera .

Chupa ndogo ya dawa iitwayo MMR inaonekana. Kifuniko chake ni cha bulu na ndani yake kuna unga mweupe. Nembo inaeleza kuwa ni unga wa chanjo ya kuchomwa kwa sindano.

Mhudumu wa afya amevalia fulana ya njano na kofia. Anashikilia sindano na pamba. Mwanamke mwingine yuko nyuma yake amembebea mtoto. Wote wawili wanaonekana wakiwa na umakini.

Daktari mwanamke amesimama karibu na mtoto mchanga. Anatumia stethoscope kumsikiliza mtoto ambaye amelala ndani ya mashine ya uangalifu maalum. Mtoto ameekwa kwenye kifaa maalum chenye bomba la kupumulia.

Mwanamke ameketi kwenye kiti chekundu, amevaa barakoa na nguo za kupendeza, huku akipokea chanjo begani, mhudumu wa afya amevaa jaketi nyeupe na bluu, barakoa na anamtia chanjo, mhudumu mwingine wa afya amesimama nyuma yao akimtazama.

Watoto wa shule wamekusanyika karibu na tanki kubwa la maji la blue lenye maandishi we drink clean water donated by hope care. Mmoja wao anafungua bomba ili kupata maji. Mwanamke mmoja anaonekana nyuma.

Daktari wa kiume amevaa sare ya blue , anamchunguza mtoto mchanga, aliyelala kwenye kitanda cha wagonjwa. Mama wa mtoto amesimama karibu naye, akitazama. Wote wanaonekana kutabasamu.

Sanduku la dawa la Super D3 , lenye ujazo wa 60,000 IU . Sanduku hili lina vidonge vinne vya Cholecalciferol capsules , vidonge viwili vimetolewa kwenye pakiti yake, vikiwa na rangi ya manjano. Na vidonge vingine bado viko ndani ya pakiti.

Sanduku la dawa la ferolux p kumi na mbili linaandikwa kwa izi nyekundu ikionyesha kuwa ni slow release . Dandumu inaeleza kuwa dawa hii ina iron, folic acid vitamin p kumi na mbili,p sita, na zinc na inasaidia kuunda seli nyekundu za damu na haemoglobin.

Ua la kienyeji linaonekana likiwa limeundwa kwa vitu mbalimbali na chupa ya rangi ya kahawia. Sanamu ya kienyeji, shanga za rangi mbalimbali na vitu vingine. Pia kuna kamba isiosokotwa.

Mafuriko yametokea barabarani, na lori kubwa limeanguka upande wake. Maji machafu yanatiririka kwa kasi. Watu kadhaa wamekusanyika kando ya barabara iliyojaa maji wakishuhudia tukio hilo.

Mwanamke mzee wa kimasai anachanjwa. Ameketi kwenye kiti na kufunika uso wake kwa mikono yake. Muuguzi amevaa fulana ya njano na ameshika sindano mkononi mwake.

Mafuriko madogo. Magari, pamoja na bodaboda, yanapitia katika maji hayo. Watu wengine, wametembea kando ya barabara wakiwa na miavuli kuonyesha kunao mvua nyingi.

Wodi ya hospitali ya mda imetengenezwa ndani ya hema kubwa. Vitanda vingi vya wagonjwa vimepangwa kwa safu, baadhi vikiwa na wagonjwa. Televisheni imening'inia ukutani na wafanyakazi wa afya wanafanya kazi.

Kikundi kikubwa cha watu, wakiwa wamevalia fulana za buluu na kofia. Wamesimama nje. Wanaonekana wakiwa na vifaa vya kazi kama viti na mifuko. Baadhi yao wameshikilia mabango.

Muuguzi mwanamke aliyevaa sare ya hospitali anachukua sampuli ya damu kutoka kwa kidole cha mwanamke. Mwanamke huyo amevalia gauni la maua meupe na machungwa. Wako kwenye chumba cha hospitali pamoja na watu wengine.

Barabara iliyoaribiwa na mafuriko inaonekana, huku sehemu kubwa ya lami ikizumbu, watu wanasimama kando wakiangalia uharibifu huo, na maji mengi ya rangi ya udongo yanaonekana yakitiririka kwa nguvu.

Wataalam wawili wa meno, mwanamke na mwanaume wanamhudumia mgonjwa. Wanatumia vifaa vya kisasa ikiwemo skrini ya kompyuta. Wote wamevaa barakoa na mawantesi wakitoa mahuduma katika kliniki ya meno.

Wanaume wengi wanashiriki katika shughuli za uokoaji kwenye eneo la jengo lililoanguka. Wengine wamevaa mavazi ya uokoaji na kofia ngumu za usalama. Kila mtu anafanya kazi kwa bidii ili kuokoa maisha. Walichunguza eneo hilo kwa umakini.

Eneo kame na lisilo na mimea limetawaliwa na mawe na udongo mwekundu. Mti mmoja pekee umesimama katikati ya mawe. Milima inaonekana kwa mbali, chini ya anga safi yenye mawingu.

Wanawake wawili wamekaa kwenye kitanda ndani ya chumba kidogo. Mmoja amevaa koti la bluu lenye nembo na anashikilia karatasi akiongea na mwanamke mwingine aliyevalia nguo ya miraba nguzo za nguo zimetundikwa juu.

Ngamia amekufa na kulala chini kwenye mchanga wa jangwa. Aonekana amechoka au amezidiwa na hali ya hewa joto. Ngozi yake ina rangi ya kahawia nyepesi na nyuma yake kuna mfuko wa rangi ya pink .

Mwanamke amekaa kwenye kiti akichanjwa na mhuduma wa afya. Wote wawili wamevaa barakoa wakijikinga. Mwanamke huyu anashikilia karatasi huku kukiwa na watu wengine wengi nyuma yake wakisubiria huduma.

Watu kadhaa wamevaa suti nyeupe za kinga, wakiwa wanatembea kwenye shamba lenye mimea mirefu. Wote wamebeba vifaa vya kunyunyizia dawa, mgongoni mwao. Wanaonekana kufanya kazi, katika eneo kubwa la shamba.

Mwanamume amelala kwenye kitanda cha wagonjwa, akiwa na kitambaa kilichofungwa kichwani, ukuta umebandikwa rangi ya njano na ya buluu, kuna kifaa cha kupima shinikizo la damu, na dirisha lenye pazia linaonekana.

Wanafunzi wawili wakiwa wamevalia sare za njano na barakoa, wananawa mikono kwa maji na sabuni. Kituo hiki cha kunawia mikono kina bomba nane, na sabuni iko juu yake. Wanachukua tahadhari za kiafya.

Choo ndogo imejengwa mazingira ya kijijini. Imejengwa kwa mbao na kuna tanki ndogo la maji lililowekwa karibu yake. Nyasi na miti inayozunguka inaonyesha mazingira ya kawaida ya kijiji au shambani.

Dawa ya astomasing kwa matumizi ya midomo. Kifurushi chake kiko wazi na pia chupa ndogo ya dawa. Maelezo juu ya kipimo na ladha ya jelly iko kwenye kifurushi cha chupa.

Daktari anachunguza sikio la mwanaume akiketi. Kuna msaidizi wa kiume amesimama karibu. Amevaa tisheti nyeupe naye wanatumia vifaa vya kusikiliza ili kubaini matatizo ya masikio ya mwanaume huyo.

Daktari na msaidizi wake wanapiga mswaki meno la mwanamke. Wote watatu wamevalia barakoa na glavu za matibabu. Mwanamke huyu amekaa kwenye kiti cha meno.

Kifaaa cha kuchuja maji. Wawili kati yao wamevalia fulana za njano. Wengine watalam wanaonekana kujadili jambo huku wakitazama chombo hicho.

Dawa na sindano zinaonekana zimetayarishwa kwa ajili ya matumizi ya chanjo kuna chupa kadhaa za glasi zilizo na maji, sindano na vifaa vingine vya matibabu.

Ni mwanamke wa kimasai amevaa nguo za kitamaduni. Ameketi kwenye kiti, huku akishika mtoto. Muuguzi amevalia sare nyeupe na ameketi chini, akiandaa kumpa mtoto chanjo.

Mwanaume amevaa kofia nyeupe na nguo ya kijani kibichi. Ametoa sabuni ya maji kutoka kwenye mashine, akijiandaa kunawa mkono kwenye Sinki, iliyochini yake. Hii inaonyesha umuhimu wa usafi ya mikono.

Mtu anajaza sindano na chanjo kutoka kwenye chupa ndogo. Kando kuna sanduku la chanjo ya surua, matumbwitumbwi marubela. Pamoja na chupa zingine zote zimetengwa tayari kwa matumizi.

Nesi anampatia mtoto chanjo huku mama yake akimshikilia. Nesi anatumia sindano kwa uangalifu mkubwa. Juu ya meza kuna sanduku la manjano ya kutupa sindano zilizotumika.

Tangazo la Masai Herbal linaonyesha dawa za aili. Kuna vipande vya tikitimaji, mbegu za tikitimaji na mboga za majani kama rosemary .Pia kuna kinuli na mchi vikijumuisha dawa za asili kwenye chupa.

Mtaalamu wa tiba ya mwili , akiwa amevaa fulana ya kijivu, anafanya mazoezi ya kunyoosha mguu wa mgonjwa ambaye amelala chini. Mtaalamu huyu, anashikilia miguu kwa mikono yote miwili akiunyanyua juu.